Kibuyu cha maji kilicho na maji yanakaa meusi. Kina kifuniko chekundu, kibuyu ni cheupe, kina karatasi nyeupe iliyoandikwa "Epilepsy Medicine", kina kirangi ambazo na maandishi madogo madogo.